Ni katika maeneo ya nje, kunaye mwanaume anayesafisha mikono yake kwa kutumia sabuni na maji. Wawili hao wamesimama wamevalia barakoa. Utunzaji wa mikono husaidia kuepuka magonjwa kama kipindupindu.

Hawa ni watatu watatu. Wamesimama nyuma ya ambulensi labda wanambeba mgonjwa aliye hali mahututi. Wamejifunika ishara ya kuwa wanajikinga kutokana na maradhi hatari.

Watu hawa wako kweney hema. Mmoja wao amekuja kutibiwa. Wengine ni wahudumu wa afya. Anaonekana kumchoma sindano mkononi.

Watu wengi wamekaa kwenye viti labda hili ni eneo la mkutano mmoja wao amesimama mbele labda anawapa masomo fulani chumba kina utulivu na rangi zake zinapendeza

Huyu ni mwanaume ambaye amefunua kinywa chake. Meno yake yamepangika vizuri. Ana kidevu kilicho na nywele nyeusi. Mkono wa mtu unaonekana ukifunua kinywa hicho, labda anakagua meno yake.

Kinywa cha mtu kimefunguliwa. Meno ya juu yamekatika na ya chini yako sawa. Meno yenyewe ni meupe pe pe pe kuonyesha kwamba hayajabadili rangi. Lakini yanaitaji mhudumu wa afya kuyarekebisha.

Ni katika maeneo ya ajali, watu wamefika kwa wingi. Mabasi mawili yanafuatana nyuma. Watu wa msalaba mwekundu wamefika kwenye eneo hili kuokoa walioathirika.

Haya ni maeneo ya mashambani. Kunao wahudumu wa afya ambao wamefika mahali hapa. Mwanamke mmoja mwenye umri wa makamo ameketi, mhudumu mmoja ameinama ili kumchoma sindano.

Ni katika maeneo ya nyumbani, kuna bustani dogo la maua nje ya nyumba hili, kuna kibango kilichobandikwa kwenye ardhi kina maandishi fulani sakafu ni ya saruji.

Ni katika maeneo ya hospitalini. Kunazo dawa zimepangwa kwenye meza. Vifaa vingine kama glavu vimewekwa kwenye boksi. Afya ni muhimu na ni haki ya kila mwanadamu.

Hawa ni madaktari. Wamevaa koti zao nyeupe. Wameshika karatasi mikononi mwao. Wengi wao wamevalia barakoa. Wamesimama wima labda wanahutubiwa kuhusu jambo fulani.

Ni katika maeneo ya ofisini. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti chake. Amewekelea karatasi juu ya meza. Karatasi hizi zina maandishi tofauti tofauti. Labda anakagua au kufanya utafiti fulani.

Kuna miguu ya mwanaume inayotokeza vyema. Miguu hii imefungwa minyororo iliyofungwa kwa kutumia kufuli. Labda ana shida za kiakili ndiposa amefungwa ili asiweze kutoroka.

Ni mwanamke wa umri wa katikati ameinamisha kichwa chake kwa ajili ya kuonekana akiwaza sana. Maandiko yameandikwa kwenye kibango ambayo yanaashiria umuhimu wa afya ya akili.

Ni katika maeneo ya mashinani. Kunaye mhudumu wa afya anampa dawa mtoto mdogo. Mama aliyemshika mtoto huyu anaonekana kuwa mchochole. Maisha haya ni magumu sana. Afya ni muhimu katika maisha ya kina mtoto.

Hiki ni kibanda kidogo cha kuuza maji kunaye muuzaji na mnunuzi. Wamepanga mitungi matatu ili iweze kuingia maji yanayotoka kwenye mfereji.